Watuwazima waliokusanyika karibu na meza moja wakiwa wanajifunza kwa makini na kubadilishana maarifa kwa kushirikiana hali hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kukuza ujuzi kuongeza fursa za kazi na maendeleo ya kijamii

Watu jamii ya kimasai wakiwa wamevaa nguo zao za kitamaduni wanajifunza matumizi ya mashine maalum kwa ajili ya kushona nguo, ikiwa ni sehemu ya elimu ya watu wazima itakayowawezesha kujikimu kimaendeleo na kiuchumi katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima walio kusanyika katika chumba kikubwa cha darasa, kikiwa na mazingira mazuri yenye utulivu, wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kujifunza na hivyo kuimarisha elimu hiyo, walioikosa angali wapo wadogo.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini wanapata maarifa na kushirikiana. Hali inayoonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima, katika kukuza ujuzi kuongeza fursa za kazi na maendeleo ya kijamii.

Watu wazima walipo katika chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini wanajifunza kupitia mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kusoma na kuandika kwa ajili ya kuwasidia katika maisha yao ya kila siku.

Majengo mazuri ya shule ya msingi yaliyosimama kwa mpangilio mzuri kuta zikiwa zimewekwa kwa muundo wa kisasa na wakuvutia. muundo huu unaleta mazingira bora ya kusomea yanawahamasisha wanafunzi kujifunza kwa bidii.

Mwalimu wa shule ya msingi wa kike akiwa amesimama mbele ya wanafunzi wanaomskiliza kwa makini, kwa ajili ya kuwapatia elimu hiyo thabidi ya awali na hivyo kuimarisha taaluma za wanafunzi hao kwa maendeleo yao katika maisha ya baadae.

Mwalimu akiwa amesimama darasani, anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanaelewa na hivyo kupata mafunzo kwa ajili ya kuongeza taaluma yao.

Eneo la shule linaloonekana kuwa na utulivu, huku miti mirefu ikijipanga mistari kwa kivuli na njia ya udongo ikielekea kwenye majengo ya shule yaliyombali, hali hiyo inaonyesha mazingira rafiki kwa wanafunzi wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa kike akiwa katika ofisi yake anamfundisha mwanafunzi aliesimama pembeni huku meza ikiwa imesheheni vitabu mbalimbali pamoja na vifaa vya kujifunzia, akishiriki katika kumuelewesha mwanafunzi huyo kwa kina na hivyo kuimarisha elimu yake ya sekondari.

Majengo ya darasa katika shule ya sekondari yakiwa na mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza vizuri, eneo hilo likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa huku miti ikizunguka kwa ajili ya kuleta mazingira tulivu na hivyo kuimarisha taaluma wa wanafunzi hawa katika shule za sekondari.

Maabara ya kisasa katika shule ya sekondari ikiwa na mazingira rafiki pamoja na vifaa maalumu vya kuwafundisha wanafunzi elimu hiyo ya sayansi, kwa kutumia vitendo na hivyo kuimarisha taaluma yao kwa maendeleo yaliyo bora.

Mwalimu wa sekondari yupo ofisini ameketi kwa utulivu akipitia na kusahihisha madaftari ya wanafunzi wake, jambo linaloonyesha jukumu la mwalimu katika kufuatilia maendeleo ya kielimu na kuhakikisha wanafunzi wanajifunza ipasavyo.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wapo tayari kwa ajili ya kufanya mitihani, huku wasimamaizi kadhaa wamesimama pembeni yao, ikiwa ni sehemu ya kuwapima uelewa wao katika taaluma hiyo ya ngazi za msingi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo bwenini wakiwa katika mazingira ya kijamii, wengine wamekaa katika vitanda vya ghorofa. Hali hii ikionyesha mshikamano wa kielimu na jamii unaowasaidia kuimarisha ujuzi na urafiki katika maisha ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo katika chumba cha darasa wakiwa wanatumia kompyuta pamoja na madaftari na kalamu. Wanasikiliza kwa makini elimu kutokana na maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa lengo la kuimarisha taaluma hiyo katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini wanatumia madaftari, kalamu pamoja na kompyuta kupata mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa anatumia vifaa vya kisasa ili kuimarisha elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliesimama mbele yao akiwa anatumia vifaa vya kisasa kama vile runinga, kwa ajili ya kuimarisha taaluma ya wanafunzi hao wa elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo darasani, wakiwa wamekaa kwenye viti wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliye simama mbele yao, anayetumia vifaa vya kisasa kuwafundisha kwa ajili ya kuhakikisha elimu bora inapatikana kwa wanafunzi hao, na hivyo kuimarisha elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wapo darasani wametulia na wakisikiliza na kufuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa kutoka kwa mkufunzi wao, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha elimu ya ngazi za juu inayowasaidia kujiendeleza katika maarifa pamoja na kiuchumi kwenye jamii.

Mwalimu aliyepo katika ofisi, iliyosheheni vitabu mezani pamoja na kwenye rafu akiwa na uso wa tabasamu, kulingana na kazi yake ya kuwafundisha wanafunzi wa chuo, na hivyo kuhimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanachuo waliopo katika chumba cha darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotoka kwa mkufunzi wao aliye simama mbele, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa ikiwemo kompyuta pamoja na runinga za kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo cha urembo wakiwa wanamnyoa mwanaume kwa ustadi, wakishirikiana katika mafunzo ya vitendo yanayohusiana na urembo pamoja na huduma za kibinafsi, hali hii inaonyesha mwendelezo wa kielimu unaowezesha kujifunza mbinu za kitaalamu, na kukuza ujuzi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wametulia na kusikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi, aliyesimama mbele yao na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo za ngazi za juu kwa maendeleo ya jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea wakiwa katika chumba maalumu cha darasa kilichosheheni vifaa vya umeme vilivyopo kwenye meza, wakiwa wanavifanya kazi vifaa hivyo kwa umakini wa hali ya juu kwa ajili ya kuongeza uelewa wao kwenye taaluma hiyo ya vitendo kwa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanatumia vifaa maalumu, darasani kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo namna ya kutumia mashine na zana za kitaalam mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa mafunzo katika kukuza ujuzi wa kazi na ubunifu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu likiwa na meza zenye komptuta juu yake. Wanatumia komputa hizo kwaajili ya kujifunza kwa vitendo na hivyo kuimarisha ubunifu wao na ujuzi katika maisha ya kawaida.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi, aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolea akiwa mezani anatumia vifaa vya kielektroniki kama sehemu ya mafunzo kwa kutumia vitendo. Elimu hii inawasaidia katika kujikwamua kiuchumi kulingana na hali ya kuchanganua changamoto mbalimbali zinazotoka katika mitaa na jamii kiujumla.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo darasani wakiwa wametulia kwa makini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi katika elimu hiyo ya vitendo, inayowasaidia kujikwamua kiuchumi baada ya kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii zinazohitaji ujuzi huo.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolea, akiwa anatumia vifaa vya kielektroniki katika chuo hicho cha ufundi kwa ajili ya kuimarisha taaluma yake ya matumizi ya elimu ya vitendo kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya gari bovu lililopo karakana, anaejifunza kutengeneza na hivyo kukabiliana na changamoto kama hizo katika jamii kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi kwa kujipatia kipato kwa kutoa huduma hiyo ya ufundi kulingana na masomo hayo wanayosoma na kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wanatumia nyenzo maalumu zilizowekwa mezani, ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo, yanayowasaidia kuimarisha taaluma yao itakayo wasaidia kujiajili au kuajiliwa katika jamii.